Hii ni mbinu ya kisasa ya ukulima inayotumia aina spesheli ya plastiki iliyotobolewa mashimo, pia kuekwa udongo ulio mdogo na kuekwa maji, kisha mimea inapandwa ndani yake na hupata maji yake kupitia kwa hiyo mfereji.

Hizi ni vifaa maalum zilizoundwa ili kutumika kwa ukulima ule mdogo mdogo katika miji ama sehemu ambapo hakuna nafasi. Maana vifaa hivi hutobolewa mashimo pia kuwekwa mchanga ulio kidogo na maji inayoingishwa ndani ili kuweza kupanda mimea ndani na ikaweza kuwa ni chakula kwa watu.

Huu ni mmea wa kijani ambao umepandwa katika plastiki iliyojazwa mchanga na ambayo ni aina ya kisasa ya upanzi wa mimea unaochukua udongo mdogo.

Huu ni mmea ambao umepandwa katika plastiki speciali inayotumia udongo mdogo na ni ukulima haswa unaotumika sana mahali kuna sehemu kidogo ya ukulima sanasana katika mijini.

Hii ni sehemu spesheli iliyoundwa kwa kutumia mfereji, alafu inawekwa mchanga kidogo ndani na inatumia kwa upanzi wa mimea ya kisasa na juu yake imezingirwa na plastiki, karatasi ya plastiki, ilikuzuia jua kupenyeza ndani na kuharibu mimea.

Hiki ni kilimo cha kisasa kinachotumia mifereji na inawekwa mchanga kidogo ndani na pia maji hupitishwa kwa hiyo mifereji na miche hupandwa ili kumea.

Huu ni mmea wa kijani kibichi, ambao unatumika kama mboga, uliopandwa katika kifaa maalumu cha plastiki, kilichotobolewa mashimo na kuekwa mchanga kidogo, ambao unatumika sana sana kwa ukulima katikati ya mijini ama mahali hamna nafasi kubwa.

Mboga hizi za kijani zimepandwa katika container maalumu ambazo ni za plastiki, ambazo zimetobolewa mashimo na kuwekwa mchanga ulio kidogo. Hii ni ukulima maalum unaotumika sanasana kwa miji mikuu ama sehemu ambayo hakuna nafasi kubwa ya kuweka mboga.

Huu ni upanzi wa mimea spesheli katika mfereji ambacho ni kilimo cha kisasa kisichotumia udongo mwingi.

Huu ni upandaji spesheli wa mimea katika vifaa spesheli za plastiki ambapo hautumii mchanga mwingi. Na haswa hutumika sana katika miji na sehemu ambazo nafasi ni pungufu sana.

Spinach hii, imepandwa kwa njia ya kisasa, ambayo inahusu kuwekwa mchanga ndani ya mfereji wa kupitisha maji taka, na kisha kutobolewa mashimo juu, na kupandwa mimea ndani.

Hii ni aina ya mboga ambayo imepandwa katika plastiki spesheli ambayo imetiwa maji ndani na hutumia mchanga kidogo. Ni aina ya kisasa ya ukulima, ambayo inasaidia mimea kumea vizuri bila kupatwa na magonjwa yale yanayosumbua mboga.

Shamba hili limepandwa majani chai. Kuna wamama wawili wanaonekana wanachuna na wakiwa wamebeba vikapu mgongoni, ili kupeleka mahali kwa viwanda yakatengenezwe majani chai.

Ng'ombe hawa ambao wamepanga foleni ni wanaotumika kutoa maziwa ambayo yanapelekwa kwa viwanda ilikutegenezwa na kusaidia katika uchumi wa taifa.

Ukulima ni kitu inayoleta mapato mengi kwa jamii. Kuku hawa wakiwa wamefugwa ilikutaga mayai yaliyo mengi yanayotumiwa na watu katika miji mikuu ilikuleta faida kwa mfugaji.

Katika shamba hili, kuna mimea ambayo imepandwa katika sehemu ndogo ndogo. Pia kuna wamama ambao wanaonekana wanapalilia mmea huu ukiwa ni wa kijani kibichi.

Ukulima ni kitu ya maana sana katika maisha ya jamii. Hasaa ukiwa unafanywa katika mashamba makuu kuu, ili kusaidia viwanda zetu kupata mali ya kuundwa vifaa tofauti tofauti, ambazo hutumika kwa mahitaji ya kila siku kwa binadamu.

Strawberry ni matunda muhimu ambayo hutumika sana kwa kutengeneza bidhaa mbali mbali, na huwa yanapandwa kwa wingi katika machumba spesheli na katika vifaa spesheli zinazotumia udongo mdogo na zikiwa zimeelea juu ya mabomba ya miti ili kuepusha na magonjwa ya aina tofauti.

Ni wakati wa usiku, kuna parachichi zinazopangwa katika katoni, pia kuna wafanyikazi ambao wamevalia aproni na kofia nyeupe, na pia wamevalia barakoa.

Viwanda vyetu vinahitaji mimea na matunda ya hali ya juu na kwa wingi. Katika shamba hili, kumepandwa mimea iliyowekwa kwa mistari mrefu, pia kuna tingatinga ambayo inasaidia kwa kupalilia kurahisisha kazi.

Hawa ni ng'ombe wa gredi wanaotoa maziwa mingi kisha yanayopelekwa katika viwanda na kutengenezwa ili yarudi kutumika na watu.

Hapa ni shambani. Kuna wanaume wawili ambao wamevalia kofia, kuna mama mmoja ambaye amevalia kilemba. Wote wameinama wanapalilia kabeji na pia kuna nyanya kwa lile shamba.

Hii ni sehemu tambarare ambapo kuna upungufu wa mvua. Sasa wakulima wa pande hii wametumia mbinu mpya itakayo wawezesha kupanda chakula bila kutumia maji ya mvua. Kuna mifereji ambayo imeelekezwa ikileta maji katika shamba hili lililo limwa mitaro mizuri ili kuwezasha maji kupita ndani ili kunyunyizia chakula.

Mabomba ya maji ambayo yametobolewa mashimo husaidia sana wakati wa kunyunyizia maji kwa mimea ili isikauke wakati wa kiangazi. Sehemu hii ambayo imepandwa mimea imenyunyiziwa maji kupitia kwa njia ya mabomba haya ili kuweza kuepusha kukauka.

Mtaro huu ambao umechimbwa ni wa kupitisha maji ambayo husaidia kunyunyizia mimea. Kuna mimea ambayo imepandwa kando kando ya mfereji huu ambao ni ya kijani na inasaidiwa kupata maji kupitia hii njia ya unyunyiziaji maji ya kisasa.

Katika shamba hili, kuna mradi wa unyunyiziaji maji ambao mtaro umechimbwa katikati na maji yakaelekezwa katikati mwa shamba ili kuweza kunyunyizia mimea ambayo imepandwa huku ndio iweze kuwa ya faida na manufaa kwa mkulima.

Unyunyiziaji maji ni njia moja ya kupata vyakula na mboga kwa wakati wote. Shamba hili ambalo limelimwa vizuri na kupandwa mimea ya kijani inasaidiwa kwa kunyunyiziwa maji kupitia kwa hizi mifereji inayopita kwa mistari miwili.

Njia moja ya kufanya ukulima wa kisasa ni kutumia mabomba ambayo maji huelekezwa ndani, kisha mabomba haya yanabomolewa mashimo kidogo ili kufanya unyunyiziaji wa maji katika mitaro iliyochimbwa taratibu, kisha mimea ikapandwa na kuweza kuota na kuleta chakula.

Sehemu hii ni tambarare ambayo imelimwa mitaro kwa umakinifu. Pia, katikati kumepandwa mimea. Maji yameelekezwa katika mitaro hii ili kusaidia kunyunyizia maji hiyo mimea ndo iweze kuota vizuri.

Ili kupata mboga kila wakati ni vizuri kutumia mbinu ya kisasa ya unyunyuziaji maji kupitia mifereji mirefu ambayo humwaga maji kwa kila wakati. Inasaidia sana kuweza kupata mapato mazuri na huwezi kosa mboga katika soko.

Hapa tunaona kuna shamba limelimwa vizuri ambalo limewekwa mifereji ya maji ili liwezae kunyunyuziwa na kwa umbali tunaona miti na pia kuna tanki ya maji ambayo inapea mifereji maji.

Hii ni mfereji spesheli inayotumika na wakulima kunyunyizia maji kwa shamba, na pia kumepandwa kitunguu, kando ya hii mfereji.

Huu ni mradi wa unyunyiziaji maji kwa shamba. Kuna mfereji mrefu ambayo maji yanapitia kati yakinyunyizia mimea kutoka juu na kuna mimea imepandwa kwa mistari mirefu.

Hili ni shamba kuu ambalo limelimwa vizuri. Kumepandwa miche katika mitaro. Pia kuna mifereji ya kunyunyizia maji, ambayo imepangwa pale.

Ni shamba limelimwa vizuri. Kuna mitaro miwili iliyo chimbwa na ndani yake kukatiwa mifereji miwili mirefu ya kunyunyizia maji.

Bomba hili la maji ambalo kimewekwa mifereji ingine ndogo ndogo ikiwa imepangwa katika mistari inasaidia kunyunyizia maji shamba ili mkulima aweze kupata mavuno ambayo ni ya hali ya juu. Hii husaidia sana haswa wakati wa kiangazi ili mkulima aweze kupata chakula.

Huu ni ukulima spesheli ambapo mitaro inachimbwa na maji yanaelekeshwa ndani ya hizo mitaro na kisha mimea inapandwa katikati ndipo iweze kupata maji isikauke.

Hapa kuna mabomba yaliyowekwa kwa mistari ili kusaidia kupitishia maji ya kunyunyizia mimea ambayo inaonekana imepandwa. Ikiwa ni vitunguu

Ukulima wa kunyunyizia maji ni muhimu sana haswa mahali ambapo mvua haipatikani kabisa ama iko kidogo sanasana jangwani. Na hapa kuna mfereji ambao umeelekezwa na pia kuna mimea ambayo ni ya kijani inayonyunyiziwa maji.

Katika shamba hili ambalo limelimwa vizuri na kuchimbwa mitaro katikati ya kupitisha maji, kuna bomba ambalo linasaidia kunyunyizia maji na miche ambao imeonenakana imepandwa ikiwa imemea ya kijani.

Katika shamba hili linaloonekana limezingirwa na miti, kumelimwa na kuna mfereji wa kunyunyizia maji ambayo imewekwa katikati ya mitaro.

Huku ni shambani, kuna mitaro imepigwa. Kuna mimea imepandwa na katikati kuna mabomba yakupitisha maji kunyunyizia shamba ili, yanayotoka kwa mto unaoonekana kwa umbali.

Huu ni mmea wa pilipili hoho ambao umepangwa chini ya ukulima wa kunyunyuzia maji na kando yake kumelimwa mitaro mirefu ili kusaidia maji yasiweze kupotea.